Hii ni mnyama ambaye ina sifa humu nchini. Mnyama huu hufugwa na wasomali au waarabu duniani. Lakini humu nchini Kenya haswa wasomali hufuga vizuri sana na tena ikiwa mingi na aina tofauti.

Mwanamke huyu ni mjamzito bado hajajifungua. Tumbo imekuwa kubwa kwa sababu kuna mtoto ndani. Naye huyu ambaye anaonekana kama daktari anamsaidia yeye kumzungusha mtoto.

Hapa kuna ajali mbaya sana, watu gari amabye ilikua inabeba mafuta ya petroli hapa imeadhiri watu kwa njia mbaya sana, kwa sababu gari hizi zikibeba mafuta ni hatari sana, na zipate ajali barabarani naye ikipata ajali barabarani lazima moto itokee kwa njia sahihi, moto ile iliadhiri soko na kuchoma maduka za wafanyibiashara ambazo walikua karibu.

Mwanamke anafaa huyu anataka kudungwa. Mwili yake haina mshipa mzuri ambaye zinaonekana. Mwili yake ina nyama mingi ambaye imeficha mshipa. Kumdunga yeye ni shida sana na inaleta shida kwa sababu huezi dunga nyama bila mshipa.

Mama huyu ambaye amekaa chini akishikilia kitu, maskio yake imekua mbaya, chafu sana. Maskio inamsumbua, inamuuma. kuna vitu zinatoka ndani kama wadudu, naye huyu mwanamke amevaa nguo nyeupe ni daktari ,yeye anaosha maskio ya huyu mama na kusafisha.

Mwanaume huyu ambaye amevaa nguo manjano amepimwa pressure . Amepimwa na wanawake wawili. Daktari anasoma hiyo saa inaonyesha mahali pressure yake imefika. Hii ni akona shida.

Daktari huyu mwanmke ambaye anacheka amevaa miwani ni daktari wa watoto. Huyu huhudumia watoto kwa njia tofauti wakati ambao amezaliwa. Si kila daktari ambao anazeza hudumia mtoto mchanga. Kuhudumia mtoto mchanga inahitaji ujuzi.

Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo nyekundu amejifungua mtoto mdogo sana. Mtoto huyu anakaa mtoto wa kike. Kulingana na venye mama anaangalia sana na venye mama anahudumia watoto wa kike huwa wanahudumiwa.

Mvua imenyesha ya kutosha maji ziko mingi huku kwa barabarani. Inaadhiri watu kwa njia tofauti hadi inaeza leta ugonjwa ambayo ni ya kuhara, ambaye inajulikana kama.

Hapa kuna mfuriko wa maji barabarani. kuna mvua mingi sana ambaye imeadhiri watu njia tofauti huku maji zimekuja tele. Gari hii ambayo imeanguka kulingana na mimi inaonyesha kulikuwa na ajali barabarani.

Dawa hii inatibu maradhi au magonjwa tofauti kulingana na venye ujumbe imepewa huku ya kwamba na kwa eti yanasaidia wanaume kwa kitanda. Dawa hiki kama jamaa hajiwezi kwa kitanda ni nzuri atumie.

Mwanamke huyu alikua mjamzito ako tayari kujifungua lakini shida yake ni moja hajaenda hospitali ili asaidiwe na madaktari. Naye anajifungua nyumbani anasaidiwa na mama mmoja ambaye amejihamu anajiamini ya kwamba anaeza fanya kazi.

Hawa nao wananawa mkono. Wanaonyesha jinsi ya kujikinga maradhi tofauti ambayo zina sifa mbaya sana humu nchini kama maradhi ambayo inajulikana Corona. Maradhi hiyo imeleta virusi ingine inaomaliza watu.

Bidhaa hii ni ya kubeba dawa ina sifa ya kuwa baridi, ndani yake ni baridi ili zile vitu zimeekwa ndani zisiaribike au zioze, ina sifa ya kubeba dawa, damu ya watu na mengineyo.

Mwanamke huyu ambaye amevaa kitamaduni ya kabila ya Maasai anadungwa sindano ya kujikinga, anaskia uchungu sana kwasababu anashika uso macho anavumilia na anadungwa.

hapa kuna madawa tofauti ambazo zote ziko kwa chupa kwanza kwa chupa hizi zote zinainyesha dawa hizi zote ni za kumeza sio za kunywa wala kupaka mahali zinatibu magonjwa tofauti zinginezo ambazo ziko hapa kazi yao kuu ni kupunguza uchungu

Huyu ni mkulima ambayo ana ujuzi za kutosha kulingana na mimi anapea mimea dawa ambazo zinaua wadudu ambazo zilikuwa zinaharibu matunda zilikuwa zinaharibu vyenye hii mimea inafaa kuenda na kupanda.

Huyu ni daktari ya maskio. Ni mara ya kwanza kuona dakatri ya maskio ambaye anatibu mwanamke. Mwanamke huyu anashida ya kuskia kwa maskio moja ambaye ni upande ya kulia. Maskio hiki shida yake kuu ni kuuma sana huezi lala usiku.

Dawa hizi ni dawa aina mbili, moja ya kutafuna moja ya kumeza. Dawa hii ambayo moja iko kwa chupa ilhali ingine iko kwa karatasi zinatibu magonjwa mbili ambayo ni tofauti.

Mwanamume huyu kulingana na mimi ni kiwete. Anachuma ambayo ni ya kutembea nayo kama mguu. Huyu ako na shida ya mguu mmoja ambaye ni upande ya kulia. Mwanamume huyu.

Kidudu hiki kilikuja miaka iliyopita baada ya mvua kuisha. Ikakuja na ikakula miti nyingi, kuileta ukame huku nchini Kenya sehemu tofauti. Ilikuwa bado inaadhiri mashamba, kukula mimea ambayo zilizopandwa.

Watu hawa wa kijiji walikuwa wamekaa miaka bila maji walikuwa wamesumbuka sana. Naye mzungu huyu mmoja ambaye amevaa suti na huyu mtu mweusi wamekuja kumtembelelea na kuwaatengenezea mfereji za kutosha ambaye wamama wanaweza pata nafasi ya kushota

Hii ni hospitali ya kaunti ambayo inajulikana kama Ahiro. Hospitali hiki huwa inatibu watu wagonjwa tofauti lakini saa hii imepata mashakani kwa sababu kuna maji mingi zimefurika. Mvua imeadhiri hospitali hii kwa njia ambayo si nzuri

Hii ni dawa ambayo ya kujikinga maradhi mmoja au ugonjwa mmoja inajulikana kama Yellow Fever humu nchini. Yellow Fever inamaanisha ya kwamba ugonjwa hii itakuwa na joto jingi sana ikikuathiri. Huwa inaambukizwa watoto sana.

Dawa hiki ambako iko kwenye chupa ni ya kujikinga maradhi matatu ambayo ni ya sifa mbaya sana humu nchini. Nasema mbaya kwa sababu maradhi zingine zinajulikana humu nchini zilisumbua watu haswa watoto maradhi hizi matatu lazima udungwe hizi dawa.

Huyu ni mtu wa kupima damu ya watu. Ukiwa mgonjwa sana unajipima damu kupitia daktari kama huyu. Huyu anachukua damu yako anapeleka kwa mashini ambayo inatumia stima, mashini hio inadhibitisha ugonywa ambayo uko nayo inakusumbua.

Huyu ni daktari ya watoto ambaye anawasaidia watoto wakati watoto ni wagonjwa sana. Na wale watotoambao wanazaliwa na ugonjwa. Kama ugonjwa kama polio na mengineyo. Huyu kazi yake ni kuwachunga hawa watoto kuwapea maziwa mpaka wakati ya kupea mama yao ifike.

Mwanamke huyu anaonyesha dawa mbili ambazo ziko kwa chupa nyeupe. Dawa hizi za bei ghali ameuziwa kwa bei ya juu kabisaa. Zinatibu maradhi mbili tofauti ambazo zina sifa kinzani humu nchini.

Hapa kuna dawa aina mbili tofauti. Kulingana na mimi dawa moja iko kwa chupa nyeupe ambayo imeandikwa mkoko. Naye hii dawa ingine iko kwa chupa ambayo ni plastiki na imeandikwa nguvu za kiume au mtiki, kumaanisha kuna sababu.

Dawa hiki ambayo iko kwa chupa nyeupe unameza moja kwa siku. Siku ni masaa ishirini na nne, hiyo siku mzima ni hiyo moja umemeza ndio itafanya kazi. Haswa kazi kuu ama jukumu kuu la kumeza dawa hiki ni ili itoe mawe ambayo inakusumbua kukojoa humu ndani ya mwili.

Mwanaume huyu ambaye amevaa nguo nyeupe yeye ni daktari ya macho, alisomea udakatari wa macho peke yake. Naye huyu mwanamke ambaye anahudumiwa amewekewa vitu macho ili ajue hali ya macho yake mbona inamsumbua.

Mwanamke huyu ni mgonjwa sana, ako kwa hali hatari sana. Hali yake si nzuri hata haezi pumua bila hiyo mashine ambayo amewekewa kwa mdomo. Huyu daktari ambaye ni mwanamke mwenzake anamsaidia.

Kifaa hiki cha kuosha mkono, kimesaidiwa na hawa watu na shirika moja ambaye kazi yake kuu ni ya kusaidia watoto. Shirika ambaye inajulikana kama UNICEF huwa inafanya mashughuli humu nchini Kenya.

Dawa hii ni dawa ya kumeza. Inatibu upande ya tumbo na huko chini kwa sababu inaua minyoo. Ilitengenezwa na miti kwa sababu hii dawa ni dawa ya kihistoria au kimila. Hii miti hiki kinajulikana kama dawa.

Huyu ni daktari wa meno au jino au daktari ya mdomo. Mdomo ina sehemu tofauti. Huyu haswa anatibu meno. Jino ambayo zimeharibika, zimeoza zimekuwa nyeusi, zenye zinauma, mwenye anataka kutengenezewa jino maridadi pia anafaa kumtembelea huyu daktari mmoja mwanaume ambaye amevaa nguo nyeupe.

Hawa ni wazima moto wanazima moto. Moto imeathiri vitu mingi sana huku inaonaekana msitu nusu imechomeka miti zimekauka nayo hawa wanazima moto.

Daktari huyu wa kiume ambaye amevaa kitu nyeupe, yeye ni daktari wa macho pekee yake, amesomea macho pekee yake. Hawezi kutibu shida zingine mwilini. Naye huyu mwanamke amevaa nyeusi, ako na shida ya macho, amekuja kusaidiwa hapa. Anahudumiwa vizuri kwa sababu zinaangaliwa macho yake ziko na shida gani na ziko na uwezo ya kuona ikifika.

Hapa kuna madaktari wawili mwanaume na mwanamke mmoja ambao wanahudumia mwanaume mmoja anawekewa jino mpya jino yake ya mbeleni ambaye mungu aliumba na yeye iliharibika, alikula vitu tamu tamu ikaoza ikatolewa na wakamwekea moja mpya na sasa

Mama huyu mmoja ambaye alileta mtoto wake hospitali ili ahudumiwe vizuri, watoto hawa hupewa dawa ya kujikinga maradhi tofauti ambayo inasiba mbaya sana humu nchini, zilisumbua watoto wengi sana. Huyu mama alifikiria vizuri kuleta mtoto wake hospitali ili ahudumiwe kwa njia bora zaidi, naye anahudumiwa na mwanamke ambaye ni daktari akipea huyu mtoto.

Hapa watu wamepiga mstari nyembamba. Mstari hii ni ya kuchukua au kudunguwa dawa. Dawa hii ni dawa ya kujikinga magonjwa tofauti. Ndio udungwe lazima upitie laini.

Huyu mtu ananawa mkono kwa sababu anataka kukula chakula ametoka kazi leo yote amekuwa kazini, alisalimia watu tofauti, alishika pesa na akikula hivyo ataumwa na tumbo imletee ugonjwa kwa hiyo maneno ananawa mkono

Huyu anapewa dawa ya kujikinga maradhi. Dawa hii ina sevakinzani humu nchini. Watu wengine walichukua walidungwa hii dawa wakafa. Wakafa na kufariki vizuri, waliacha mayatima. Ilihali wengine walidungwa na wakapona. Bahati ni yako, naomba Mungu akumu.

Daktari huyu anatuonyesha dawa nne aina tofauti, zingine ziko kwa karatasi na moja iko kwa chupa. Dawa hizi haitibu wanadamu, inaathiri wanadamu kwa sababu inaleta ugonjwa tofauti. Dawa hizi zinakuathiri kama njia za kuleta ugonjwa za saratani. Ugonjwa hii ina sifa mbaya sana ilimaliza watu humu nchini na haina dawa.

Hii ni bidhaa ya kuosha mkono. Hupatikana mahali tofauti kama ofisini, mashule, hoteli na mengineyo. Bidhaa hii ni ya kufanya usafi bora, kunawa mkono na hio ndoo nyeupe ambayo iko chini ni ya kueka maji ambayo zimetumika.

Hapa ni kijiji kimoja ambayo kiko shida ya maji. Kijiji hiki kina sifa ya kusumbua watu kuhusu shughuli mingi wagefanya wanasumbuka kutafuta maji. Mahali ya kupata maji ni mahali moja nayo kuna shida, watu wote wanang'ang'ania.

hii ni bidhaa ambayo hutumiwa na wanawake pekee yao haswa wale wamefika umri ya kuzaa , yaani kifaa hiki husaidia kuipunguza au kuinyorosha damu ambayo inatoka sehemu ya chini ya wanawake

mvua imekuja mingi maji zimeadhiri watu njia tofauti mimea zimefagilia maji zinasumbua gari kupita njiani watu wakikuja maji inapita nao inapeleka inaleta shida au kifo

Hawa ni madaktari ambao walikuwa wanatibu ama wanasaidia watu ambayo wameadhirika na ugonjwa au virusi vya Corona ambayo waliadhiri Kenya miaka iliyopitwa. Hawa watu walisaidia sana.

Mzee huyu ambaye amevaa kanzu nyeupe anauza dawa ya miti shamba. Dawa hii inauzwa bei tofauti, ile iko kwa chupa ambayo ni mingi nibei ghali, ni ghali sana kuliko kushinda ile ambayo imefungwa kwa karatasi.

hapa kuna dawa ambayo mimi nimeshuku dawa hii inaeza kuleta ugonjwa ya saratani kwa sababu kutumia kwa njia mingi sana zinaleta shida kulingana na mimi chupa hiki kimeandikwa ujumbe ya kuanza unafaa kumeza dawa thelathini mara moja

hii ni dawa ambayo inatibu ugonjwa mmoja ambaye inasifa kinzani humu nchini dawa hiki hutibu ugonjwa mmoja ambayo inajulikana kama malaria mabayo inatokana na kuumwa na mbu

Hapa kuna ujumbe inayodhibitisha kwamba kuna dawa au hospitali ambayo zinahusu dawa za kimasai. Maasai ni kabila moja ambao ni Wakenya, wana sifa ya kufuga ng'ombe. Hao watu bado wana sifa ya kutengeneza dawa kutoka miti shamba au miti za.

Chupa hii nyeupe imebeba dawa ya kumeza ambaye kazi yake kuu au jukumu kuu la kumeza hiki dawa ni kupunguza uchungu aswa uchungu kutokana na mwili.

Hizi ni bidhaa za kitamaduni. Bidhaa hizi hutumika na makabila ambao ni za wakenya wote. Bidhaa hiki hutumika na kababila ya kimaasai, ambao wako na sifa ya kuchunga ng'ombe na kutengeneza dawa ya miti shamba.

Chungu hili la kuweka maziwa na maji utumiwa na makabila tofauti ya humu nchini Kenya. Mojawao ni wasomali ambao huweka maziwa ilhali masai, waoromo na wengine wanaweka maji na maziwa yote.

Wanawake hawa hapa ni hospitalini ,mwanamke huyu mmoja ambaye alifanyiwa matibabu ya upasuaji ,alisaidika na sasa yeye anaskia vizuri kwa sababu alihudumiwa vizuri na hawa mdaktari kutibiwa na kupewa dawa tofauti.

Mkulima huyu mmoja ambaye amevaa nguo nyeupe amebeba kitu ya kunyunyizia shamba dawa. Dawa hizi ambayo zinawekwa kwa mimea inasaidia njia tofauti, njia za kuuwa wadudu ambao wanaharibu

Huyu mwanamke ambaye amevaa kitu nyeupe yeye ni daktari wa mifupa. Naye huyu mwanaume yeye ni mgonjwa ambaye anahudumiwa. Ameletwa na hiyo kiti ambayo ni ya kusukuma watu kiwete au viwete vile unaelewa. Hiyo mkono ambayo hauwezi weka.

Mwanaume huyu mweusi anafukuza mdudu ambaye ina sifa mbaya sana humu nchini. Mdudu huyu huitwa nzige, inajulikana kama nzige. Mdudu huyu inamaliza matawi ya miti kwa siku moja, kwa miti karibu shamba nzima inaeza kula siku moja na imalize na iende.

Hawa naye ni wanaume na wanawake wengi. Wamejitokeza hili watibu kijiji. Watoto ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa polio. Ugonjwa huu ni Ugonjwa hatari sana kwa watoto ambaye hawajafika miaka kumi. Watoto hao chini ya miaka.

Hapa kuna mafuriko ya maji. Maji yamejaa kila mahali; chooni, nyumbani na mengineo. Kuna wanawake wawili ambaye wamevaa kama wasomalia. Hapa inakaa kuwa na hali ya kueka watu wambaye wametoroka kwao.

Vyombo hizi ya kitamanduni hutumika mahali tofauti nchini. Hutumika na kabila ambayo ina sifa mzuri kama kabila ya Kimaasai, Borana na wengineo. Hawa watu wana sifa ya kufuga ng'ombe.

Mama amefurahia sana yakwamba kijana yake anatibiwa vizuri sana na daktari mmoja wa kike humu ndani ya hospitali, daktari huyo amevaa amejifunika sana na amevaa nguo nyeupe ili kuonyesha ujuzi.

hapa kuna sabuni mbili. Sabuni hizi hutengenezwa na sali, haswa asali. Sabuni hii inatibu magonjwa au maradhi tofauti. Mardhi hii ambazo ziko na sifa kinzani humu nchini kama ya kujikunakuna.

Daktari mmoja mwanaume ambaye amevaa kanzu nyeupe pepepe naye amejifunika na huyu ni mwanamke ambaye ameshika mtoto yake, mtoto amedungwa shindano ya mapacha kumanisha hiyo shindano ni ya kuzuia ugonjwa ambaye inasiwa kinzani.

Mwanaume huyu ambaye amevaa kofia nyeusi, miwani na kofia anasaidia mtoto mdogo yule mama ameshikilia kupewa dawa ya polio ambayo inazuia ugonjwa ya polio. Mama naye anashukilia mtoto mzuri.

Hapa mtoto mmoja anatibiwa hali, mama yake amemshikilia amemleta kwa hospitali ili atibiwe vizuri. Inaonekana mtoto huyu anapewa dawa ya kuzuia ugonjwa ya Polio. Ugonjwa huyu ameharibia watoto wengi maisha, inafanya mtoto akuwe kiwete.

Mwanamke mmoja aliyevaa kofia nyekundu aliyemleta mtoto yake hospitali ili apate matibabu ya kutosha. Mtoto huyu ya kike inaonekana anapewa dawa ya kupewa kwa mdomo ili ameze na daktari mwanamke.

Mtoto huyu wa kike mtoto msichana ambaye anadungwa dawa ya kujikinga ugonjwa maradhi ya aina tofauti humu. Anadungwa na daktari mwanaume ambaye ni mzee. Amevaa nguo nyeupe pepepe. Dakatari huyu ni kama ako na shida ya macho amebeba miwani.

Huyu mwanamke mgonjwa ambaye anahutubiwa na daktari ambaye ni wa kike mwenzake. Anapewa ujumbe ya kwamba akiendelea kukaa hivi atafariki mapema. Anajianda kwa hamu na ghamu ili asaidiwe.

Dawa hii hutibu ugonjwa moja ambao una sifa kinzani humu nchini. Dawa hii hutumiwa sana, inatibu vizuri sana, inapunguza uchungu, ni bei ghali lakini watu wananunua kwa sababu hiyo shida ambayo inatibu imejaa hapa sana.

Kuna mafuriko wa maji mingi sana ambaye inaadhiri watu kwa njia tofauti. Maji hii inasumbua haswa watu wambaye wanafaa wauzeuze vitu vidogovidogo. watu ambaye maskini hawajiwezi ndani ya soko kama mama mboga, mtu wa baiskeli na wengine.

Wamama wako kwa mstari nyembamba hapa wakibeba watoto zao. Watoto wanapewa chanjo ya kujikinga ugonjwa maradhi aina tofauti. Mama huyu wa kwanza mtoto yake ashadungwa na daktari ilhali wengine wako kwa laini wakia

Mwanamke mmoja huyu ambaye amelala ako na shida ya meno. Meno yake imeoza na ina muuma sana hadi mdomo imefura nusu. Meno ile inang'olewa na kuwekewa meno mzuri ambaye iko na afya.

Huku wanawake wawili hapa ambao wanafanya kazi mahali ya kutibu watoto wadogo wachanga, wamama hujifungua hapa ili wasaidiwe. Watoto hawa wadogo ni wagonjwa wote wanne ilhali wengine wanalala, na wengine wanahudumiwa sasa hivi.

Hapa kuna chupa nyingi aina tofauti za kukunywa maziwa, ya pombe na soda na menginezo. Chupa hii imeekwa kitu ambayo haijulikani inakaa mchanga. Kulingana na mimi hapa ni mahali daktari ya miti shamba anakaa.

Hawa watu wawili wanawake wanatoa maji toka nyumbani. Mafuriko ya maji imejaa na imeharibu manyumba. Hawa wanajisaidia ili waishi vizuri ndio maji itoke kwa nyumba, maji imeharibu ardhi.

Mwanaume mmoja huyu amefunga macho kama mwizi. Na anamsaidia huyu mkulima avuke hiyo maji. Huyu mwanaume ameficha uso haimanishi yeye ni mwi, yeye anachukua pesa na ana vukisha watu.

Mwanamke huyu anashona cherehani akitumia stima. Anashona vitu za kushona vitu za kufunika mdomo na mapua. Hutumika mara mbili; njia ya kwanza njia ya kiafya ambaye inazuia maradhi.

Mtu huyu anadungwa sindano. Sindano hiyo ya mkono upande wajuu inaonyesha ya kwamba kuna maradhi imetokea, na huyu mtu anachukua sindano ili ajikinge na hiyo maradhi isimuletee shida.

Madaktari hawa wamejitokeza kwa wingi. Wanaandamana ya kwamba na kuweti serikali haijawalipa pesa inayoifaa kazi yao. Madaktari hawa wamejitokeza vizuri sana ili waseme shida zao zote serikali ihudumie vizuri sana.

Daktari mmoja wa kike anatibu jamaaa mmoja ambaye ako na shida ya mkono. Jamaa huyu anafanyiwa mazoezi kubwa kubwa ili mwili yake ijiweze mara ya pili. Huyu mtu amegonjeka mbeleni hakuwa hivi lakini sahii ana.

Mwanamke mmoja ambaye mrembo sana amevaa nguo nyeusi amefunika mdomo na mapua ameleta mtoto yake msichana mdogo sana, msichana inaonekana ni mgonjwa sana ana joto jingi. Huyu daktari naye mwanamke ambaye inavaa nguo imefanana.

Dawa hii ya rangi manjano inatibu ugonjwa tofauti. Dawa hii inapunguza joto mwilini, inapunguza jasho na machungu aina tofauti. Dawa hii hupatwa kila mahali, na bei nafuu na bei rahisi. Tajiri na maskini wote wawili wanaweza kununua.

Mwanamke ambaye huyu amelala chini ana shida ya meno. Ashatolewa meno yake ambaye ile ilikua na shida. Sahizi anawekewa meno ingine mpya ambaye ni nzuri sana haina shida. Amelipa pesa ya kutosha, hawa madaktrai mawili wanamhudumia vizuri.

Huyu mama anatibiwa na daktari mmoja mwanamke mwenzake ambaye amefunika mdomo, kulingana na huyu mama ako na maradhi ambayo imemaliza watu wengi wa humu nchini, maradhi hiyo hushika watu wengi kama homa watu hawa lakini wakikuambukiza wewe huwezi kaa nayo.

Huyu mwanaume ambaye amesimama akiangalia juu, anasoma ujumbe ambaye imewekwa pale. Ujumbe hii ambaye imewekwa kwa miti ya stima kwamba inasema kuna daktari mmoja humu nchini, ambaye ako na uwezo.

Wamama hawa wanaonekana ambao venye wamevaa wao ni waislamu. mtoto mdogo sana ambaye amezaliwa na huyu mama anapewa sindano na daktari. Sindano hiyo ni kujikinga ugonjwa ambaye ina sifa mbaya humu nchini, umeathirika na watoto wengi sana wadogo wengine wamekufa.

Hii dawa inafaa kudungwa watu wote kama ni mtoto au mtu mkubwa na mtu yeyote ambaye anafaa kudungwa hii dawa anadungwa mara moja peke yake kashindano kamoja imetosha. Hii dawa inazuia magonjwa matatu, ni dawa ya.

Wanawake watatu ambao wamevaa nguo zinafanana wanakaa wanawake wa kitambo wa utamaduni.

Mteja mmoja anahudumiwa anatolewa jino mzuri huyu mteja alikuwa na shida ya meno meno ilikuwa inamuuma sana .Dakatari mmoja ambaye mwanaume amevaa nguo nyeupe pepepe amefunika uso.

Hapa kuna upasuaji, mteja mmoja au mgonjwa mmoja anafanyiwa upasuaji wa tumbo, mama huyu anatolewa mtoto alishindwa kujifungua. Kuna madaktari watatu ambao wameajiandaa na kujifunika mwili mzima.

Mama mmoja ambaye amejifungua hapa hospitalini ana mtoto yake ameshikiria mzuri sana kwa hamu na ghamu. Amekuja kusalamiwa na mwenzake mwanamke amaye alimletea zawadi mzuri sana. Ni nguo maridadi.

Mtoto huyu ambaye amevaa anaonekana ya kwamba nyumba yao imeporomoka ya kutosha hatujui ni nani ameifanya hivyo ameivunja nyumba kiasi lakini kulingana na sisi nyumba imeharibika ya kutosha.

Mwanamake mmoja ambaye ako hali mahututi hapa anangolewa jino kwa nguvu. Madaktari mawili ambaye wanaume hapa wamejifunika mdomo na mapua. Isitoshe, huyu amepanua mdomo na wamemmulika.

Dawa hii inatibu ugonjwa tatu ambazo zinafuatana, kila ugonjwa inatibu hii dawa hizi zote tatu ambaye ntakuja kutaja, kama ugonjwa ya rubela, measles na nyingine. Dawa hii ina nguvu ya kfikia.

Daktari huyu ametoa dawa ya kunawa mkono, hapa mahali ako kuna mzigo ya aina tofauti kubwakubwa ambayo zina rangi tofauti, kulingana na mimi yeye amejifunga kwa sababu kujizuia maradhi.

Daktari huyu mwanamke ambaye amevaa miwani na nguo nyeupe nzuri sana maridadi anahudumia mwanamke mwenzake ambaye ako na shida ya macho. Hii hospitali ni ya kutibu ugonjwa ya macho pekee yake ya kila iana sasa huyu.

Hapa kuna dawa moja ambaye ina sifa nzuri sana humu nchini. Ugonjwa tatu ambaye hizi dawa inatibu. Isitoshe, ugonjwa moja imemaliza watu hapa haswa watoto kwa wingi, hii dawa...

Hapa ni mahali ya kuuza miti shamba na daktari wa mitishamba ako. Hali si nzuri hapa. Wagonjwa tele wamekutana kwa wingi. Naona mzee mmoja ambaye amevaa kofia na kikoi akitaka kununua dawa kwa hawa watu.

Dawa hii hutumiwa na wanadamu kama mimi na wewe. Dawa hii inasaidia kuinua uzito wa mwili. Inainua vitamini ambaye iko kwa mwili hili ifikishe kiwango ya elfu.

Ghorofa imeporomoka vizuri sana, imeanguka chini, nusu mzima hakuna, watu wanashangaa na kushtuka ,wanaume hao wanazunguka ghorofa wakitafuta mtu ambaye amekufia kama maiti.

Huyu ni daktari, daktari huyu ni daktari wa miti shamba ama daktari ya kitamaduni. Daktari huyu hutibu vitu tofauti kama ugonjwa ya kutolala na zinginezo.

Chupa hii nyeupe ina maana ya kwamba imebeba dawa ya kujikinga maradhi aina yoyote. Chupa hii ina sifa kinzani humu nchini kwa sababu dawa hii ilidungwa watu wengi hapa Kenya wote wamekufa ili wengine wako na ugonjwa aina tofauti kama ya...

Hapa manyumba zimeporomoka za kutosha, ghorofa zimeporomoka, manyumba zimevunjikavunjika na kukaa chini, hao watu ambao wanapanda juu ya hizi mawe hawana mahali ya kulala kwa sababu manyumba zao zote zimeporomoka.

Kwa hii picha kuna wanawake wawili, mmoja daktari mmoja mgonjwa na huyu mgonjwa ana mtoto. Mtoto huyu ana mathari, huyu mgonjwa anakaa kusaidiwa na kutaka huyu daktari. Mgonjwa huyu anaongojea huduma.

Hapa kuna dawa mingi aina tofauti ya kukunywa na ya kumeza ingine nyeupe, ingine nyekundu, ingine manjano. Dawa hizi hutibu maradhi tofauti kama maradhi ya kutolala, ya kupunguza uchungu mwilini

Mama huyo ambaye amekaa kwa kiti anahudumiwa na daktari ambaye amevaa nguo nyeupe. Mama huyo ako na shida ya meno, meno imemuuma sana mpaka ameshindwa kulala usiku nzima, amekimbililia hospitali asubuhi naye daktari ameamua kumtoa hiyo meno.

Daktari mmoja ambaye ametembelea kijiji, humu kenya hawa ni watu wa ushagoo wa tamaduni wamevaa nguo za kitamaduni, mtoto mdogo mgonjwa sana anafaa kudungwa sindano ya kujikinga ugonjwa na maradhi aina...

Mwanamke huyu ambaye mrembo sana amevaa vizuri, inaonekana kuna alama ambayo inaonyesha yeye ni daktari wa watoto, uhudumia watoto wa miaka sita kwenda chini, watoto hao walisumbuliwa na ugonjwa ambao una sifa kinzani humu nchini.

Wanawake hawa wameamua kuchota maji kutoka mto. Mto hii ina mamba mingi sana hawa wanawake wanahatarisha maisha yao kwenda kutafuta maji. Wamevaa ki mila na desturia. Hawa wamebeba maji kwa kichwa haiezi kuanguka hio maji kwasababu wana ujuzi ya kubeba.

Hapo kuna dawa ,dawa hiyo hutumiwa kuongeza nguvu ya mwanaume upande ya kitandani ,dawa hii ina sifa kinzani humu nchini huuzwa kwa karibu kila hosiptali kwa bei ya chini.

Kuna wanawake watatu wakitamaduni. Wanawake hawa wanakaa kuishi ushago .hawa wanawake watatu ambao wamevaa nguo zinafanana wanakaa kwa kungojea ujumbe kutoka mume zao iliwapatiwe habari.

Hapa ni vyoo, vyoo hivi vilijengwa na serikali. Hapa ni shule ya pili ya vijana. Mwanaume huyu ambaye amevaa kofia ametembelea shule hii kutoka ofisi ya serikali ya upoande ya masomo. Anaonyeshwa ya kwamba choo hizi.

Mwanamke huyu ambaye amefunika macho ako na miwani kichwani ambaye amevaa nguo nyeupe. Anahudumia mwanaume huyu, yeye mwanamke anapewa mshahara na serikali. Kumaanisha anafanya kazi kwa hospitali ya serikali. Daktari huyu ambaye na ujuzi kubwa...

Hapa ni ushago maji ni shida kupata, mwanamke huyu ambaye amesimama katikati ya maji ya rikani ambayo ziko kwa mstari na watoto wanasumbuka kupata maji. Mwanamke huyu Msomali.

Hospitali hii ni mahali ambayo saizi tunaona ni mahali ya wanawake kujifungua, mwanamke huyu anataka kujifungua ilhali mwingine ashajifungua mbele yake na mtoto wake anahudumiwa na daktari huyu mwanamke.

Mwanaume huyu baba amekuja kuona mtoto yake ambaye ni mgonjwa hospitalini naye bibi anasimama akimwonyesha shida ya mtoto, mwanaume huyu ana huzuni sana kwa sababu mtoto yake ana ugonjwa mbaya sana.

Dawa hii inashangaza sana kulingana na mimi. Ya kwamba na kuwa eti inasemekana dawa hii ukitumia wewe mwanaume vitu zako zinakuwa kubwa. Zinaongeza urefu na upana. Zinaongeza pia wakati yao ya kuachilia hali.

Mkulima huyu anazuia wadudu kukula mahindi zake. Mahindi hii huwekwa dawa aina tofauti ili isikuliwe na wadudu na wanyama zingine ili ikuwe amani na ikiiva watu wachune.

Mwanaume mmoja ambaye anakaa kuwa daktari amevaa kofia nyeupe, suti na amefunika mdomo na mapua. Na isitoshe kuna wanawake wawili na mwanaume wanahudumia mama ambaye ako na mtoto mgonjwa hapa, mtoto anadungwa.

Hawa wanasafisha nchi nzuri, hawa watu wanafanya kazi ya kusafisha barabarani ambaye inapunguza ugonjwa ya maradhi ya tumbo, ya kuendesha, ugonjwa ya upele, ugonjwa ya kuhara, hawa watu wanafanya kazi ya usafi.

Kuna wanaume watatu ambao mmoja amevaa suti na kufunika mdomo na mapua ilhali mwingine amevaa nguo ya daktari, huyu mwingine amevaa nguo nyeupe anatoa habari kuwaeleza hawa wawili kazi inayoendelea humu ndani.

Daktari huyu mwanaume ana nia ya kutibu mama mmoja ambaye anakaa humu chini yake, mama huyu inasemekana amegonjeka kwa siku zilizopita hawesi lala ana machungu sana, mwili yake ni joto na anatoa jasho.

Hapa kuna pombe, vitu za miti shamba na mengineo. Kulingana na mimi hapa kuna daktari wa kitamaduni ambaye anapeana dawa ya kitamaduni. Vyombo hizi ambazo ziko hapa si za kila mtu kutumia.

Hapa ni mahali ya kuchota maji, hapa hii mahali ya kuchota maji haikaangi kwa soko, haikaangi kwa nchi kubwakubwa lakini inakaa kwa ushago oeke yake. Wanawake hawa ambao wanachota maji na watoto kwa jerikani aina tofauti.

Hapa kuna upasuaji unaendelea, mteja mmoja au mgonjwa mmoja anapasuliwa na kutolewa vitu ambazo zinamsumbua tumboni ilhali kuna madaktari ambao wako na ujusi wa kufanya hiyo kazi wanapasua na kufanya hiyo kazi ili wengine wanaangalia kwa makini ili wajifunze wawe pia wao wawe madakatari.

Dawa hii ni dawa ya kuzuia ugonjwa ya kujikunakuna uku umetumika sana kwa hii nchini Kenya haswa wakati wa baridi. Dawa hii inauzwa bei ghali sana mahali tofauti tofauti humu nchini.

Mwanamke huyu ni daktari wa watoto, watoto ambao huwekwa hapa ndani ni watoto ambao wamezaliwa baada ya kufikisha wakati unaofaa. Yaani mama anafaa kujifungua akifikisha miezi tisa. Watoto ambao wanazaliwa baada ya ya mama hajafikisha miezi tisa huwekwa hapa.